Hapa kuna ujumbe mzuri sana. Mlango huu ni mlango ya darasa la pili shule ya msingi ya vijana. Nao wanapewa ujumbe ya kwamba, ukiingia darasa hili kusoma si shida bali ni raha na unafaa kuheshimu wenzako.

Kitabu hiki ambayo hutumika kufunza wanafunzi shule ya msingi darasa la nne liliandikwa na jamaa mmoja kwa jina anaitwa Longhorn. Kulingana na mimi jamaa huyo si muafrika kama mimi ni mzungu.

Kuna ujumbe fulani hapa inahusu wanafunzi wa shule ya msingi. yenye wanasema, cheza, soma na tukue pamoja, yaani tukue wakubwa pamoja akili na kimwili.

Kitabu hiki inatuhadithia hali ambayo kuna mtu moja kwa jina la Ayubu amekua mashakani ama amekua na shida sana. Naye kitabu zima inaongelelea kuhusu huyu Ayubu ambaye ako mashakani.

Kitabu hiki ni ya shule ya msingi darasa la saba, imeandikwa na jamaa kwa jina la Longhorn, kulingana na mimi mtu huyu ni mzungu kwa sababu jina hiyo si ya kiafrika, ni ya kizungu. Kitabu hii inahusu tarakilishi upande wa sayansi.

Hii ni kitabu ambayo inatumika shule ya msingi kidato cha ya kwanza kufunza wanafunzi Kiswahili. Ambao unafaa kuzingatia ngeli kuitaja vitu.

Hii ni jedwali ya shule ya pili ya vijana na wasichana ambao wanafaa kuzingatia wakati ndio mwalimu afunze vitu vizuri sana kuzingatia.

Huyu anauza mafuta ya kupikia na gasi ya kupikia. Kwa sababu vitu hizi hufanya au husaidia mpishi kuipika chakula na iive haraka.

Hii kitu ina ujumbe ambayo iatunyesha kukakua na ajali ya moto shuleni tunafaa kuzima moto kupitia upande huu, kutumia maji ambaye ziko hapa na hiyo mshale nyekundu tunafaa kutoroka kutokea kuenda upande hio.

Mwanamke huyo wa kiwete ambaye amejitolea kuendesha meili katikati ya maji ambaye bado mguu zake hazifanyi kazi kwa sababu yeye ni kiwete. Anatumia mkono kuendesha meli. Amejitolea kuishindana na watu ambao wako na mguu.

Hii ni shule ya msingi ya vijana ambayo imejengwa kwa njia maridadi sana isitoshe nje kuna hali ambayo si nzuri kidogo mawe na zingine na machafu lakini upande wa ndani na upande wa juu inang'aa.

Hii ni mahali ya kuhifadhi vitu ambao ni vitu za kutumia kwa tarakilishi, tarakilishi hizo ziko juu ya meza ni ya kusomea lakini hiki kitu ambayo iko na rangi nyeusi na nyeupe ni ya kuhifadhi vitu ambayo hutumika kwa tarakilishi.

Karatasi hii ambayo imepanuliwa kama jedwali ina ujumbe mzuri sana unaosaidia afya yetu. Inasemekana njia bora zaidi ya kuweka uchafu au takataka ni sisi.

Wanaume hawa wote ambao wamekaa kwa viti ya kusukuma na kiwete. Wote ni viwete lakini wamejitolea wanataka kushindana na wengine ambao ni viwete kama wao mchezo ambaye inajulikana mchezo za boxing kutumia nguvu.

Kitabu hii ni kitabu ya zamani. Wenye walisoma ni mababa na mababu zetu. Iliandikwa na jamaa kwa jina ya Haydn Richards ambaye ni mzungu. Ni kitabu ya kidato ya pili.

Hii ni shule ya upili ya kisekondari ambapo hapa ni darasa la kufunza wanafunzi tarakilishi. Tarakilishi hizi zimepangwa zile wanafunzi...

Mlango hii ya kifahari imebandikwa karatasi ambayo ujumbe kubwa sana. Ujumbe hii inasemekana ya kwamba mwanafunzi yoyote ili hafai kupitia hii mlango na kutoka, hafai kutoka kupitia kwa hii mlango.

Mwanamke huyu kwa jina ya Asiya Sururu ni mkenya ambaye aliza tarehe ishirini tano mwezi nne mwaka elfu moja tisini na tisa katika.

Huyu ni Mkenya kwa jina lake Kimeli Sang. Yeye amezaliwa tarehe moja mwezi wa nne ,miaka elfu moja mia tisa tisini na nne. Yeye kazi yake au talanta yake ni kukimbia na yeye ni kiwete.

Hawa wanajivunia kuwa mkenya au wakenya kwa sababu serikali imewasaidia kupata hizi viti wanakalia ambao zikona mguu juu wao hawana mguu ya kawaida ya kutembea ama mguu zao hazifanyi kazi lakini serikali imewahudumia vizuri kuwapea hizi viti.

Hayawi hayawi huwa ,bado huyu anafanya mazoezi na majalibiano. Yeye kwa majina Samson Ojuka. Yeye ni Mkenya na alizaliwa tarehe kumi na tatu mwezi wanne miaka elfu moja mia tisa tisini na sita.

Hapa ni shule ya vijana au shule ya kisekondari Mahali hizi ambazo ziko matarakilishi na viti hutumia kufunza wanafunzi jinsi yao njia bora ya kutumia tarakilishi hizi.

Huyu ni waziri wa elimu anapeana ujumbe ya kwamba serikali haijalipia karo wale watu wa viwete ambao hawajiwezi wanafaa kulipiwa karo na serikali.

Hii ni shule ya upili au shule ya kisekondari. Shule hiki ni maridadi imejengwa vizuri. Darasa pande ya sakafu huwezi ona hapa sakafu ya kawaida nayo kuna viti na meza ya kutosha ambayo inafanya mwanafuzi asome kwa njia bora.

Hawa ambao wametolewa darasani wameenda kushuhudia halii ambayo kisayansi inaendelea kufunzwa. Na hapa imeandikwa ujumbe nzuri sana ya kwamba mlango hii ukifungua na ukiingia ndani umeenda kutembelea mahali watu wa kisayansi hufanya.

Huyu wa katikati mwanaume ambaye amevaa nguo ambayo inafanana na bendera ya Kenya yeye ni mwalimu au mfunzaji ya hawa wawili ambao ni viwete wanaume wote hapa isipokuwa mwalimu wote wanatembea na chuma.

Wahenga na wahenguzi husema ukijaribu itakuwa naye huyu anafanya mazoezi za kuruka ili baadaye ashindane na wengine na akishinda hapo anaenda kuwakilisha jamhuri ya Kenya mbele ya dunia.

Sehemu hiki ya shule ambayo ni maridadi sana kulingana na mimi. Nyasi ilikatwa na ya kutosha. Miti zilinyunyiziwa maji ya kutosha. Nyumba iko ya kifahari imepakwa rangi nzuri sana. Kazi hizi zote ni maridadi.

Hii ni shule ya msingi ya vijana ambayo imejengwa vizuri maridadi, ghorofa. Madarasa na nje mahali ya kusimama wakati wa paredi wametengeneza vizuri. Nyasi imekatwa kwa njia bora.

Hii ni shule ya msingi yao vijana , ambayo iko nchini kenya haswa upande wa Nairobi. Shule hii ambayo ni maridadi sana imetengenezwa vizuri , nyasi imekatwa ya kutosha .

Si si rahisi kucheza mpira kama huna mguu zote mbili , lakini wanaume hawa ambao wanacheza mpira wote ni viwete , wanatembea na machuma. Hii si kila mtu ana uwezo wa kufanya ilhali ni talanta.

Wanaume hawa wako uwanjani wote ni viwete isipokuwa mwalimu wao ambao anawafunza kucheza mpira kwa mguu mmoja , si mwalimu wa wakawaida anaeza funza watu ambao hawana mguu mbili naye wanatembea na machuma .

Hiki kiti ni ya kufutia umbao. Na inine ambayo iko karinu yake ni ya kutumia kupima kufunza wanafunzi wa hesabu. Kitu hiki cha kufutia umbao kinasaidia wanafunzi na walimu wote.

Hii ni shule ya upili ya vijana ambayo iko humu nchini Kenya. Shule ikiwa imejengwa kimaridadi. Ina nafasi mingi sana ya kuota jua na kupata upepo ya kutosha ilhali mjengo yake ni ya hali ya juu.

Hapa kuna viti, kitabu moja na meza za kukalia wanafuzi wa shule ya upili wa kisekondari humu nchini Kenya. Viti hizi vina sifa za kwamba huwa zinaeza fungwa na kuekwa vitu ndani.

Mwanamke huyu ambaye amevaa nguo imechorwa bendera ya Kenya, ni kiwete hana mguu mmoja. Anatumia kutembea mguu mmoja na machuma, lakini bado ana nia mzuri amejitolea kucheza mpira na kushindana na wenzake.

Hawa ni wakimbiaji wamevaa nguo nyekundu wa nchini Kenya na wanawakilisha nchini Kenya upande ya mbio ya duniani. Kulingana na mimi, mwanaume huyu ambaye amevaa nguo nyekundu na nyeusi yeye ni.

Ghorofa hiki la kifahari kimo nchini Kenya, shule ya pili ya vijana, ambayo inajulikana kama Mangu Boys , ambayo imepewa jina ya maembe. Ndio iko ghorofa hiki ya kifahari ambayo iko na nyasi imekatwa vizuri.

Mwanamke huyu kwa jina ya Asiya Sororo , anafanya mazoezi kwa mto . Mazoezi ambayo ni ya kuendesha meli ili baadaye akishindana na wenzake kuendesha , apeleke kwa mbio sana.

Huyu wanashindana na wenzake kuogelea naye anawakilisha jamhuri ya Kenya upande wa mashindano ya kuogelea nchi dunia mzima, lakini yeye anafanya kazi vizuri kwa sababu anawakilisha nchi mzima.

Huyu naye amenishangaza mimi, kulingana na mimi mwanamume huyu hana mguu mmoja. Akona mguu mmoja pekee yake, ile ingine ya kulia imekatika katikati. Lakini bado amejitolea kuendesha baiskeli na anashindana na wenzake ambao wako na mguu.

Hapo kuna mashindano ya ukimbiaji au mashindano ya kukimbia dhidi ya wanaume, naye mmoja amefunga macho kwa jina la Kimani anawakilisha Kenya. Huyu naye anamsaidia.

Mchoro hiki inaonyesha ya kwamba kuna mwanafunzi wa darasa la kwanza ambaye alijifunza kuchora hapa . Alichora jua na amechora kitabu ya Bibilia kupitia kwenye kitu nyuma .

Tarehe ishirini na nne mwezi Februari mwaka huu ambayo tuko huuu aliulizwa swali inasema Sameuli alijibu aje wakati aliitwa na Mungu.